Wachezaji wa kadanda wakishangilia kwa kufuzu kwao wakiwa wameliinua tuzo Lao kuvalishwa idani vingine kwenye shingo zao, huku wote wakionekana kuwa na furaha.

Wanariadha waliokwenye uwanja tayari kuwakilisha nchi yao ya Kenya wakiwa na furaha na ushirikianio wao, kando yao tunawaona watazamaji wakingonjea kuona uwezo wa vijana wale.